Mkulima akiwa shambani ameshikilia tikitimaji ambalo amelikata na kisha kuonyesha namna lilivyokwiva vizuri na lenye kuvutia zaidi.

Mazao ya biashara shambani katika hatua ya kwanza kabisa, ambapo yameoteshwa na kutunzwa vizuri ili kuweza kuleta uzalishaji mkubwa na wenye tija ambao utaleta faida zaidi kwa mkulima, vile vile katika eneo hili kumepandwa kwa bustani nzuri za mazao mbalimbali yanayoashiria kilimo bora cha mazao ya biashara.

Mkulima akiendelea na shughuli zake za kulima kwa kutumia trekta ardhi yenye rutuba na mandhari faafu kwa ajili ya shughuli ya kilimo katika eneo hili.

Kiwanda cha kuzalisha uyoga, kikiwa kinaendelea na uzalishaji mkubwa kabisa wa zao la uyoga, ambalo ni faida kubwa kwa chakula na hata biashara.

Kiwanda kikiendelea na uzalishaji wa mazao mbalimbali vilevile kusindika mazao ya nyanya ambayo itakuwa na tija zaidi, vilevile kumekuwa na mashine (paipu mbalimbali) zinayosaidia mashine hiyo kufanya kazi vizuri.

Uoto asilia unaovutia ulio na miti, majani rangi ya kijani, yakiashiria kuwepo kwa mvua ya kutosha na hali ya hewa safi kabisa katika eneo hilo la mbuga na hata usawa mzuri kabisa.